Maafisa wakuu wa serikali pamoja na maafisa ama na wafanyikazi wa ofisi hizi za huduma Kenya, wanaonekana kuzungumza na waKenya ambao wamekuja ili waweze kupata huduma kwenye hizi afisi.

Hawa ni mashabiki, mashabiki hawa wanaonekana kuwa na furaha na wamekuja kushabikia timu zao za mchezo wa kandanda, mashabiki hao wamekuja katika uwanja huu kuu, ili wakaweze kushuhudia na kushabikia timu zao zikicheza na timu zao zikishinda.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa kandanda ,wachezaji hawa wamekuja katika mchuano huu wa kandanda .Mashabiki wao vile vile wamekuja wamekusanyika hapa ili wakaweze kushabikia wachezaji hawa wapendwa .

Hawa ni mashabiki wakubwa wa timu la kandanda iitwalo Kogalo, mashabiki hawa wamevaa jezi ya timu hiyo na wako tayari kwenda kushabikia timu hiyo yao ya Kogalo pale ambapo kuna mchuano wa huo mchezo wa kandanda .

Hii ni ofisi ya huduma Kenya. Kwenye hii ofisi, wakenya huenda kutafuta huduma ambazo zinapatikana katika afisi hizi. Vilevile, kuna wafanyakazi mbalimbali ambao uhakikisha kwamba kila mkenya amepata kuhudumiwa.

Hawa ni wananchi hasa wananchi wa Kenya manake kwenye iyo karatasi walioibeba Kuna bendera ya koti kuu la Kenya na hawa wafanyikazi na wananchi wa Kenya wanaonekana kuwa katika mgomo wa amani ili kuonyesha ili wapate vitu wanavyotaka.

Huyu ni aliyekuwa naibu wa rais ya jamhuri wa Kenya mheshimiwa Rigathi Gachagua pamoja na maafisa mbalimbali wa serikali. Wanaonekana wakiwa katika afisi ya huduma Kenya na pia kufunzwa jinsi kifaa hiki ya e-Citizen inatumika.

Hizi ni pasipoti, pasipoti hizi zinawezatumika na wakenya wakati ambapo wanataka kuenda nchi za nje. Pasipoti moja ni ya rangi nyeusi na ingine ni ya rangi ya buluu. Pasipoti hizi ni nzuri kila ambapo mtu anataka kwenda nchi za nje.

Hawa ni wafanyikazi wa huduma Kenya. Wafanyikazi hawa wanahakikisha kwamba, wakenya wote kwa pamoja wamepata huduma inazofaa, na kwa njia inayostahili, ili matarajio yao iende sawa.

Huyu ni aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya mheshimiwa Uhuru Kenyatta pamoja na mkewe aliyekuwa bibi wa kwanza kwenye nchi ya Kenya akiapishwa na majaji wa korti ya juu.

Hawa ni mashabiki wa mchuano huu, ambao unaonekana kuendelea katika huu uwanja. Mashabiki hawa wana furaha sana, inaonekana kuwa, timu hiyo wanayoshabikia imepita ama ndio inaongoza katika mchuano huu.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kandanda iitwayo Kogalo. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa wametoka mchuanoni ama katika mchezo wa kandanda baina ya timu ya Kogalo na timu ingine.

Hawa ni wanasiasa, wanasiasa hawa, wamekuja hapa ili kutoa sera zao na kuomba wakenya kura. Kuna mmoja ambaye ninamjua ambaye anaitwa Mike Sonko ama mheshimiwa Mike Mbuvi Sonko.

Hawa ni wachezaji, wachezaji hawa ni wa wachezaji wa timu ya Kenya ama timu ya kitaifa ya Kenya, wachezaji hawa wanaonekana kuwa wachezaji wa mchezo wa basketball , mchezo huu ni mchezo mzuri sana na wachezaji hawa wakicheza na washinde, italeta manufaa kubwa sana kwa nchi yetu.

Huyu ni aliyekuwa rais wa jamhuri ya Kenya mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta na mwanadada mmoja ambaye anaonekana kuwa na furaha tele baada ya kukutana na mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta.

Huyu ni aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, pamoja na mawakili mbalimbali. Rais aliyekuwa rais anaonekana kuzungumza na Jaji Mkuu wa koti la taifa.

Huyu ni jaji mkuu mheshimiwa Martha Koome pamoja na majaji wengine wa koti ya juu. Anasalimiana na hawa waheshimiwa. Wanaonekana kuwa na furaha tele hata wakisalimiana.

Hili ni ofisi kubwa ya Huduma Kenya. Kwenye ofisi hizi wakenya hupata huduma mbalimbali. Hawa ni wafanyakazi wa ofisi hii, wafanyikazi hawa wanashughulikia wakenya ili waweze kupata huduma zinazofaa.

Hawa ni wachezaji wa kandanda. Hawa wachezaji wa kandanda wasichana wanaonekana kuwa katika timu moja na pia maanake wamevaa jezi wanaonekana kuwa wanataka kucheza ama wako katika mchuano wa mpira.

Hii ni ofisi ya huduma kenya, hapa ambapo hawa wanadada wameketi ni ambapo kila mwanakenya ambaye huenda pale na apate hawezi kujua kule anakoenda, anaeza enda hapo ili akapewe habari zinazofaa ya kujua kwenye anaenda.

Hawa ni wakenya na pamoja na wanasiasa. Hapa panaonekana rais wa jamhuri ya Kenya mheshimiwa William Ruto, vilevile mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wanaonekana kushabikia timu ya Kenya, maanake wamevaa jezi yenye, ya timu ya Kenya.

Hizi ni ofisi za Huduma Kenya. Wakenya wengi wamekuja hapa ili angalau wakaweze kupata huduma ambazo zinaweza patikana katika hizi ofisi. Kuna wafanyikazi mbalimbali ambao wanahakikisha kwamba wakenya wote wanapata kuhudumiwa na wamepata hizo huduma ambazo wamekuja kuzitafuta.

Hii ni ofisi ya huduma kenya, ofisi hizi mara mingi hupatikana hasa katika kila kaunti. Kwenye ofisi hizi, wakenya wanaweza wakaenda wakapata huduma mbalimbali ambazo zinapatikana katika hizi afisi. Wafanyikazi hawa wamekaa ili kila mkenya ambaye huenda pale akaweze kupata hizo huduma.

Huyu ni rais wa jamhuri ya Kenya. Rais wa jamhuri ya Kenya pamoja, pamoja na mawakili, pamoja na watumizi wa serikali mbalimbali. Rais wa Kenya anaonekana kuwa na furaha akimsalimia wakili mmoja kwenye hawa mawakili.

Hii ni afisi ya Huduma Kenya, kwenye afisi hii wakenya mbali mbali wanaenda hapo wakiwa wanataka wapate huduma fulani kuhusiana na mambo ambayo wanahitaji. Mkenya huyu anaonekana kushughulikiwa na mfanyikazi wa hapa Huduma Kenya.

Huyu ni aliyekuwa rais wa jamhuri ya Kenya mheshimiwa Muigai Uhuru Kenyatta. Anaonekana kutembea na maafisa, pamoja na wanasiasa tofauti tofauti, na wanaonekana kuwa na furaha sana.

Uapishaji wa aliyekuwa rais mkuu wa jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Aliapishwa na majaji wakuu, wakenya wakiwa wanamwangalia, mbele ya wakenya. Vilevile mkewe alikuwa pale pamoja naye.

Rais Mkuu wa Jamhuri ya Kenya anaonekana kutia sahihi kwenye vitabu hivi baada ya kula kiapo mbele ya wakenya pamoja na majaji wale wakuu ambao wamesimama pale. Bibiye rais wa Jamhuri ya Kenya pia anaonekana kukaa pale kando yake.

Hawa ni mashabiki ya timu ya Kenya. Mashabiki hawa wamekuja katika uwanja huu, ili angalau waweze kushabikia timu yao ya Kenya kutokana na mchwano huo ambao unaonekana kuendelea mbele, na mashabiki hawa wana furaha.

Hii ni Ofisi ya Huduma Kenya. Kwenye Ofisi hoi, wakenya hupata huduma mbalimbali. Mwanamke buyu ambaye amevaa nguo yenye kijani kibichi, anaonekana amekuja hapa, ili angalau akaweze kupata huduma hizo.

Hapa kunaonekana kuwa na mchuano wa mpira, ama vile mchezo wa basket ball . Hao wachezaji wawili wanaonekana kucheza na mmoja anamzuia mwenzake ili angalau asiweze kufunga.

Hii ni afisi ya Huduma Kenya. Kwenye afisi hii, kuna wafanyikazi mbalimbali. Vilevile, wakenya wengi huenda katika hizi afisi ili angalau wakaweze kupata hizo huduma ambazo zinaeza patikana katika afisi hizi.

Hii ni ofisi ya kutuma barua iwapo mtu anataka kutuma barua ili iende nchi tofauti ama kwenye county tofauti anaeza kuja hapa ili aweke barua yake na itapelekwa hadi pale ambapo anaziitaji kupelekwa.

Hawa ni watu mbalimbali katika harusi hii, pamoja na Hawa Kuna mtu Moja ambaye anaonekana kuwa anataka kuhojiwa kuhusu mambo fulani Kwa maana mbele yake Kuna picha ambayo inataka kutumika kumhuji

Ofisi ya huduma Kenya, hawa ni wafanyekazi wa ofisi hii, wafanyakazi hawa wanasaidia wakenya katika vitu mbalimbali hasa wakenya ambao wanaenda katika hinzi ya ofisi ili angalau waweze kupata huduma mbalimbali za serikali.

Huu ni uwanja wa mchezo. Kwenye uwanja huu watu mbali mbali wamekuja kuhudhuria mchuano huo ambayo inataka kufanyika katika uwanja huu. Vile vile waliohudhuria wengine wamevaa jezi ya timu ya Kenya na pale pia tunapaona gavana wa kaunti ya homabay Gladys Wanga.

Hawa ni wachezaji wa mchwano wa kukimbia na wachezaji hawa ni wa timu ya Kenya ama ni wachezaji wa Kenya. Hawa wakimbizi wa Kenya wanaonekana kuwa na furaha sana na pia inaonekana kuwa wamekuwa washindi katika mchwano huu.

Hawa ni mashabiki wa timu moja ya kadanda. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa na furaha tele, tena wanashangilia na kushabikia timu hiyo yao. Furaha yao inaweza kuwa imetokana na matokeo njema ya ushindi huo.

Hii ni ofisi inayoshughulikia shughuli za uhamiaji, na panaonekana hapa, hawa ni watu ambao pia wanaonekana kuwa wanataka cheti zao za uhamiaji ili waweze kuenda nchi za mbalimbali, vilevile kuna afisa mmoja anayezungumza nao ili kuwaelekeza jinsi wanavyofanya ili wakaweze kupata cheti hizo.

Huu ni uwanja wa michezo, watu kutoka nchi mbalimbali ama sehemu mbalimbali, wamejumuika hapa ili kushuhudia mchezo huu wa mbio, ambao unataka kufanyika hapa. Wachezaji wa mchezo huu wa mbio, pia wale wamesimama kwanye laini zao za kukimbia na wako tayari katika michezo mchuano huu wa kukimbia.

Hawa ni mashabiki tena wakenya, ambao wanaonekana kushabikia mchuano huu ambao unaonekana kuwa mchuano wa mbio, manake mchuano wa mbio ndio huwa na wafuasi wengi ama mashabiki wengi wakenya.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya. Kwenye ofisi hii, hapa kwenye lango ni pale ambapo mtu anaeza pata ujumbe yoyote anazohitaji, ama anaeza uliza ili angalau apate ile ujumbe anazozihitaji.

Hawa ni wagombeaji wa chama cha siasa, iitwayo PNU. Wagombeaji hawa wanashabikia hiyo timu, na wanaomba wakenya waendelee, kuipigia kura hiyo chama cha PNU.

Hawa ni maafisa wa Huduma Kenya ,maafisa hawa wanaonekana kushughulikia huyo mwanakenya ambaye anaonekana kuwa amepata kipande chake ambacho amekuwa akitafuta kwa muda mrefu katika hiyo ofisi.

Hii ni afisi ya Huduma Kenya, kwenye afisi hii wakenya mbalimbali wamekuja ili angalau waweze kupata huduma wanazozihitaji, kama vile kutafuta pasipoti ambazo wanaeza tumia kwenda nchi mbalimbali na pia kujisaijilisha kupata kipande.

Hii ni ofisi kuu inayopatia wakenya huduma mbalimbali, kama vile tunaeza sema hii ni ofisi ya huduma kwa wakenya wote. Tunavyoona pale, kuna ofisa wa serikali ambaye ameenda pale ili apate huduma zile kwenye ofisi hiyo.